Biashara nyingi nchini sasa yamo hatarini sababu watu wameamua kuendea mienendo mingine ambayo wanaeza pata msaada kuliko yaliyo ya sasa.

Kuna aina mingi ya ndizi, kuna hii yenye inakulwa ikiwa imeiva na kuna ingine lazima upike ndio ukule na pia hiyo ya kuivisha unaweza ukapika lakini kuna ile yenye huwezi kabisaa kupika.

Madison General Insurance wanaelewa ni vizuri kutulinda, hivyo pia wanatoa bima dhidi ya ajali na pia wanatujali vile vile.

Watu wengi hununua magari ya kibinafsi ili kuepuka msongamano wa magari ya umma. Pia yanaitaji mategenezo ya mara kwa mara ili yaedelee kufanya kazi vizuri.

Wakenya wanalilia hali ya uchumi huku pesa watu wengi wakisema hawana na pia wanakopa loni kila mahali.

Kuna njia nyingi za kupokea na pia kutuma pesa kwa mtu aliye mbali kama vile mpesa kuna pesa pal na pia mengineo.

Umiliki wa gari la kibinafsi uambatana na gharama kama vile mafuta, bima na ushuru. Katika maeneo ya mashambani magari ya kibinafsi husaidia kufikisha huduma muhimu kama vile matibabu.

Usifurahie kupewa pesa, furahia kupewa mbinu za kupata pesa. Wanyama pale tunapofuga ni vizuri sana sababu tunaweza uza maziwa na tupate hela.

Wakenya wanalia kuwa biashara haziendi vizuri sana sana zile za nguo na vitu zingine zisizobindi na hivo si vizuri katika uchumi wa nchi.

Hata zikiwa za gharama katika kulinda yale magari za kibinafsi idadi kubwa ya watu sasa wana gari hizo na zinawasaidia katika njia zao za kimaisha.

Maziwa ni chanzo kizuri ya kalshiamu ambayo huimarisha mifupa na meno, watoto wengi hupenda kunywa maziwa asubuhi pamoja na mkate maziwa yanaweza kuchemshwa ama kutumika kujenga mtindi.

Duka za Mpesa za kibinafsi sasa zimekuwa na changamoto sana katika usalama kwani wamefanyiwa sana wizi.

Chakula kinachotoka shambani ni ya maana sana, yale tunayoyatoa dukani, huenda hayako mazuri kama vile ya shambani hivyo tunapasawa tukule yale yanatoka shambani.

Maziwa yana madini mazuri kama vile calcium ambayo husaidia mwili yetu kukua vizuri, hata hivyo kuna wale ambao wanapata shida wanapotumia maziwa.

Biashara ya chakula ni nzuri kwani watu wanategemea chakula ili kuishi na hivyo basi ni biashara inayoenda haraka.

Ni vizuri kuhakikisha watu tunajituma ilitupate hera angalao ya kula ya kulipa karo kwa wale walio wazazi na hata kujihudumisha mwenyewe.

Mazao mbalimbali yakisimamiwa vizuri yanaweza kupata pesa mzuri kwa mfano mboga , vitunguu , nyanya tuaeza kuyauza pale sokoni na pia mitandaoni.

Tunawategemea sana mifugo wetu nyumbani kwa kupata chakula. Kwa mfano, nyama, maziwa, mayai, asali na bidhaa bidhaa zingine kama vinyesi tunavyotumia kukuza mimea pia.

Ni muhimu kueka akiba sanasana tunapenda kueka zile pesa tunaziita coins ili yakiwa mengi yanaeza tusaidia baadaye.

Watu wengi wanategemea pesa za kukopa sio tu kui kula lakini kutumia katika biashara zao na kujiendeleza na ni vizuri sana.

Kubadilisha mwonekano wa pesa zetu humu nchini ni kwa njia mojawapo ya kuhakikisha kumerudishwa nyuma zile pesa zisizo halali lakini hiyo haijakuwa..

Duka vidogo kama vya M-Pesa vimewezesha sana Wakenya kupata huduma nzuri. Ndapo tunataka kutumiana pesa, ni M-Pesa bado.

Bima ya Mayfair sasa inatoa huduma kwa makandarasi dhidi ya mtetemeko wa ardhi kuna wale wanalindwa kutokana na moto.

Kenya ni mojawapo za nchi zinazopokea nguo zenye zinatumika kwa mara nyingine na kuyauza kwa bei nafuu kwani watu wanavalia hizi nguo sana.

Imana inapeana bima dhidi ya ajali kwa wale watu wa boda boda kwa shilingi elsu moja mia tano kwa mwezi na elfu tatu mia tano kwa miezi sita.

Wakenya wanajituma sana kutafuta kila kuku chao. Ndio maana kunayo biashara za Mpesa na kuna wale wana vibanda, kuna wale wanaofanya kazi ya kuendesha gari. Yote ni kazi hivyo basi tujikaze.

Biashara ya kuuza nguo ni mojawapo ya biashara ambayo imeenea zaidi, kwani mtandao imewezesha watu kufanya biashara, hivo kuwahusisha vizuri na wateja.

Kabeji ni mojawapo ya mboga inayoliwa sana nchini na pia huwa na msimu wake sanasana Januari pale watu wanakuwa na ukame.

Maziwa ni mazuri tena ina madini mazuri ikiwa na calcium pia inayosaidia mifupa kuwa na nguvu na ikuwe nzuri.

Wakenya wanalalamikia hali ya uchumi huku wakisema kuwa pesa kidogo walionayo haiwezi kukimu maisha yao. Wengine pia wanasema hawana mapato kabisa hivyo hali ya uchumu siyo mnuri.

Biashara haijakuwa nzuri sana kwa muda sasa lakini ni vizuri tujitahidi kuuza yale tuko nayo na pia tusife moyo. Mambo yatakuwa sawa.

Kenya imepiga hatua kuhakikisha kila mtu anapata viatu kwani zimekuja zingine za bei nafuu na kuwezesha hadi wale wa mapato ya chini kupata viatu.

Kuna njia nyingi za kufanya malipo pale tunapopokea huduma popote nchini. Imeturahisisha kazi sana na pia imerudisha nyuma zile chances za kupoteza pesa.

Serikali ikijaribu kuhakikisha kuwa kuna zile soko za kisasa za kusaidia katika kulinda mali ya wauzaji bado kuna zile mingi bado hazijaweza kufika kiwango hicho.

Shanga ni rembo na shanga ni rahisi kutengeneza kwa mikono hivyo watu wengi wamejiunga kutengeneza shanga ili waweze kupata mapato ya kila siku.